Kundi la watu wakipokea mafunzo ya elimu ya utu uzima, wakiwa na mkufunzi aliyevaa shati la kijani, na kichwani ana nywele zenye mvi. Lakini pia, ameshikilia peni na daftari akitoa elimu hiyo.

Darasa la watu wazima linaloendeshwa na mkufunzi aliyeshikilia. Kompyuta mpakato, na wanafunzi wake wamekaa kwa makini wakimsikiliza mkufunzi huyo akitoa mafunzo ya awali kuhusu darasa la watu wazima.